Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashangilia kwa furaha kubwa wakiwa wameshika kombe la ushindi, wakionyesha ishara za msisimuko na ushindi.

Mto wenye maji ya kahawia unapita chini ya bomba kubwa la kijani kibichi, kando ya mto kuna mimea mingi ya kijani na miundo miwili ya zegee inayofanana na visima au matundu ya maji, uzio wa waya unaonekana nyuma ya bomba.

Haya ni mazingira ya ndani ya kituo cha huduma Kenya, ambapo mwanaume ameketi akihudimiwa na afisa wa huduma Kenya kwenye kaunta. Nembo ya huduma Kenya inaonekana wazi kwenye kaunta ikionyesha mahali huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi.

Mashabiki wa klabu ya Bandari wamekusanyika uwanjani wakiwa wamebeba bendera. Wengi wao wamevaa jezi za samawati na njano , wakionyesha shauku na ushabiki wao kwa timu ya Bandari.

Wachezaji wa timu ya taifa ya raga ya Kenya wanasherehekea ushindi kwa furaha tele, wakiwa wameshika kombe lenye sanamu za tembo. Wamevalia jezi zenye rangi za kijani na nyekundu.

Katika eneo la kusubiri kuna kundi la watu, wakiwemo wanawake na wanaume wameketi kwenye viti vya chuma. Mzee mmoja ameketi mbele akionekana akisoma au akizingatia kitu.

Watu watatu wenye sura zilizopakwa rangi za bendera ya Kenya wanashangilia kwa furaha. Mmoja wao amevaa shati lenye bendera na jina Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanawake wanaonekana wakishindana uwanjani. Mmoja ameshika mpira na anaonekana akijaribu kumkimbia mpinzani wake, ambaye anajaribu kumzuia.

Wachezaji wa riadha wa Kenya wamesimama kwenye uwanja wa riadha. Wakitabasamu na kusherehekea, labda baada ya mashindano.

`Hiki ni kituo cha huduma kinachoonekana kutoa huduma za serikali. Kuna mabango yanayoonyesha huduma kama vile vyeti vya kuzaliwa na vifo. Maafisa wawili wanaonekana wameketi nyuma ya counter wakitumia kompyuta.

Wanaume kadhaa wamekusanyika mezani wakijishughulisha na uandishi na ukusanyaji wa data . Huu unaweza kuwa mchakato wa kuchukua alama za vidole na data kwa kuzingatia jinsi wanavyoshughulikia nyaraka na umakini wao katika kurekodi taarifa.

Watu kadhaa wamekusanyika. Wengine wamekaa kwenye meza ndefu iliofunikwa kwa kitambaa cha kijani kibichi. Baadhi yao wamevaa barakoa na wanaoenekana wakishughulikia nyaraka.

Kundi la mashabiki wenye furaha, wanaonekana wakiwa wamevalia mashati ya njano. Wanashangilia kwa mikono juu na nyuso zenye bashasha wakionyesha msisimko mkubwa.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika kwa duara wakishauriana kabla ya mchezo . Mmoja wao amevaa jezi nambari ishirini huku mwingine akiwa na nambari ishirini na tatu.

Huu ni mkusanyiko wa watu ndani ya ofisi au kituo cha huduma, ambapo baadhi wamekaa wakisubiri au kupokea huduma, huku wengine wakiwa wamesimama wakiwemo wafanyikazi wanaotoa huduma kwenye kompyuta na wateja waliohudhuria

Mwanariadha anatuwa kwenye shimo la mchanga wakati wa mashindano ya riadha, pengine kuruka mbali au kuruka mara tatu huku akitawanya mchanga hewani.

Mwanaume amesimama akimsaidia mwanamke aliyeketi mezani kuandika au kujaza fomu fulani ndani ya ukumbi mkubwa. Kompyuta ndogo imewekwa mezani mbele yao.

Watu wanasubiri kupata huduma mbali mbali za serikali katika kituo cha Huduma Kenya. Baadhi ya watu wameketi kwenye viti wakisubiri zamu zao wengine wakiwa wameshikilia nyaraka.

Rais wa nchi ya Kenya anaoenakana akila kiapo akiwa ameshikilia bibilia . Kando yake amesimama mkewe.

Wafanyakazi kadhaa wanaoenekana wakitoa huduma katika kituo chenye shughuli nyingi. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi ya umma yakiwa na madirisha makubwa na viti vya ofisi.

Wachezaji wawili wa soka wanashindana kuwaania mpira uwanjani huku mmoja akiwa amevalia jezi ya manjano na kijani na mwingine jezi nyekundu na nyeusi. Mashabiki wanaonekana wakiwa viti vyao nyuma uwanjani. Tukio hili linaonyesha mchezo wa kandanda uwanjani.

Haya ni mazingira ya ndani ya kituo cha Huduma, watu kadhaa wamekaa wakisubiri huduma, huku mwanamke mmoja akiwa amebeba mtoto.

Rais wa taifa kuu la Kenya, Bwana William Ruto na jaji mkuu, Martha Koome wanaonekana wakitoka kwenye jengo kubwa wakitembea.

Mwanaume aliyejipaka rangi ya kijani na nyeupe akivalia kaptula fupi nyeupe anasimama katikati ya umati wa watu uwanjani, umati wa watu nyuma yake umevalia nguo za kijani na njano kuashiria shauku ya mchezo.

Hii timu ya mpira wa kikapu ya wanawake ya Kenya, wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye maandishi Kenya na namba mbalimbali kama vile kumi na tatu na kumi na tano, wanashikilia mipira ya kikapu na wanaonekana wenye furaha na tabasamu.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa takataka au uchafu uliotupwa ovyo, ukiwa umelala chini na kuenea sehemu kubwa.

Watu wengi wenye furaha wakiwa uwanjani wakishangilia kwa shauku kubwa. Baadhi yao wamevaa jezi zenye mistari ya samawati na nyeupe huku mmoja akiwa amevaa kofia ya samawati na kushika vuvuzela .

Mbele ya jengo la huduma kenya, kuna watu kadhaa wamesismama nje, wakiwemo wanaume wawili wenye sare za kijeshi au usalama, na wengine wamevalia nguo za kawaida.

Huu ni mkusanyiko wa watu wengi waliokaa kwenye viti, wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi nyekundu na kijani, watazamaji hawa wanaonekana wakiwa kwenye uwanja au eneo la burundani wakifurahia tukio fulani.

Hii ni taswira ya ndani ya kituo cha huduma au ofisi kubwa yenye safu nyingi za madawati na kompyuta, ambapo watu wanaketi wakifanya kazi au kusubiri huduma.

Huu ni mkutano wa kihistoria wa kuapishwa kwa jaji mkuu Martha Koome. Mwanamke wa kwanza kushika waadhifa huo nchini Kenya.

Huu ni mkutano wa riadha unaoonyesha wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja wa riadha huku umati wa mashabiki ukiwa umeketi kwenye viti vya watazamaji nyuma yao.

Taswira hii inaonyesha watu wawili waliovalia mavazi ya kisheria, wakionekana kuwa mawakili, wamesimama mbele ya umati wa watu, inawezekana ni tukio la kuapishwa kwa mawakili wapya.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wameketi nyuma ya meza. Shughuli za usajili zinaonekana zikiendelea.

Watu wengi wamekusanyika karibu na basi huku wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani wakionekana kusheherekea . Baadhi ya watu wako juu ya basi huku wengine wakiwa wamekimbia kando yake barabarani.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa vitambulisho vya taifa, vikiwa vimepangwa kwa uangalifu katika rundo rundo mezani. Mazingira yanaashiria ofisi au kituo cha utoaji vitambulisho ambapo shughuli za kiserikali zinafanyika.

Kundi la wasichana wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe, wengine wamesimama na wengine wamepiga magoti mbele. Wanaonekana kama timu ya mpira wa miguu labda wakiwa kwenye uwanja au eneo la mazoezi.

Umati mkubwa wa mashabiki unaonekana ukishangilia kwa shauku wakiwa wameinua mikono yao juu, labda katika uwanja wa michezo wakati wa tukio la kusisimua.

Huu ni mkutano wa huduma ambapo watu wanahudumiwa chini ya hema kubwa. Wafanyikazi wa huduma wamevaa sare na barakoa, wakitoa huduma mbalimbali kwa wananchi, walioketi mbele ya kompyuta ndogo.

Wanaume watatu wamesimama karibu na kaunta wakiongea. Mmoja wao akiwa amevaa suti na wengine wawili wakiwa wamevalia shati za kawaida.

Mazingira ya ofisi yanaonekana ambapo watu kadhaa wanashughulika na kazi zao . Baadhi yao wamekaa kwenye viti wakitumia kompyuta ndogo huku wengine wamesimama wakiongea.

Hili ni tukio la uma, ambapo watu wamekusanyika karibu na meza yenye karatasi na vifaa vingine, labda kwa ajili ya kusajili.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi za rangi ya chungwa na njano, wanakimbia uwanjani mbele ya mashabiki walioketi kwenye viti vya jukwaa.

Wachezaji wa soka wanachuana vikali uwanjani, mmoja akiwa amevalia jezi nyekundu na wengine wamevalia jezi za manjano na samawati, wakipambana kuania mpira huku mashabiki wakishuhudia kwa nyuma.

Watazamaji wanashangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo, wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu, na mmoja akipeperusha bendera ya Kenya.

Watu wamejipanga kwenye foleni ndefu ndani ya ofisi, wakisubiri huduma. Baadhi yao wanaandika kwenye fomu huku wengine wakisubiri zamu yao mbele ya counter .

Kituo cha huduma kimejaa watu wanaosubiri huduma mbali mbali wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya kungonjea huku wengine wakihudumiwa kwenye kaunta zilizo na kompyuta.

Huu ni mkusanyiko wenye wa mashabiki wenye shauku, wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyekundu za timu ya raga ya Kenya wakiwa uwanjani wakishangilia. Watazamaji wanaonekana wakifurahia mazingira ya burudani na msisimko.

Hii ni ofisi yenye shughuli nyingi ikiwezekana kituo cha huduma nchini Kenya, ambapo watu wanapokea huduma mbalimbali za serikali. Wafanyakazi wanaonekana wakiwahudumia wateja kwenye kaunta tofauti . Na vifaa vya ofisi kama printa vinaonekana kwenye meza.

Mashabiki wa soka wanaonekana wakishangilia kwa bidii, huku mwanamke mmoja akiwa ameshika skafu yenye maandishi Gor Mahia, wanaume kadha wamezunguka baadhi yao wakionekana waziwazi wakishangilia kwa furaha na msisimuko.

Huu ni mwandani wa huduma ya uhamiaji. Unaonyesha watu wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta mbali mbali ikiwemo kaunta namba saba na nane.

Rais wa jamuhuri ya Kenya Bwana William Ruto anaonekana akikula kiapo huku ameshika bibilia, mkewe akiwa amesimama kando yake.

Kikapu hiki kimefumwa na kinaweza kutumika kuhifadhi nguo chafu au vitu vingine mbalimbali nyumbani. Kinaonekana kuwa plastiki iliyofumwa na kina muundo wa wazi.

Mteja amesimama kwenye kaunta ya Huduma, akiongea na afisa wa Huduma aliye nyuma ya kioo cha ulinzi. Mteja amevaa kofia nyekundu na barakoa, huku afisa akionekana akitumia kompyuta ndogo.

Wachezaje wa timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya kenya wamesimama wakiimba wimbo wa taifa wakiwa wamevalia jezi nyeupe nambari na neno Kenya mbele.

Mwanariadha anaoenakana akitua kwenye shimo la mchanga wakati wa mashindano ya kuruka mbali. Amevalia sare ya michezo na anaoenakana katikati ya kutua na mchanga ukitawanyika kumzunguka.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu uwanjani, wachezaji wawili wamejikita katika shughuli za mpira huku mmoja akiwa amevaa jezi nyeupe na mwingine jezi nyekundu, wakikimbizana na mpira katikati ya uwanja.

Hii ni ofisi ya huduma ambapo wafanyakazi wawili wanaonekana wakiwa wameketi kwenye madawati yao wakifanya kazi.

Huu ni mtazamo wa ndani wa ofisi au kituo cha huduma chenye counter kadhaa za huduma. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta.

Watu kadha wamekusanyika karibu na mwavuli mkubwa wa manjano wenye maandishi mama miradi, baadhi ya watu wamevaa fulana zenye jina Omanga.

Mkusanyiko wa watu unaonekana ukiwa chini ya hema kubwa, baadhi yao wakiwa wameketi na wengine wamesimama, watu hao wanaonekana kushiriki katika shughuli fulani, labda ya utambulisho au usajili.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika uwanjani wamevaa jezi za samawati na wanaonekana wakiwa kwenye mduara labda wakipanga mikakati au wakisheherekea jambo.

Mwanamke huyu anatabasamu akiwa ameshika skafu iliyoandikwa Bandari fa nukta cha, na amevaa jezi la Bandari fa cha, akionyesha uungaji mkono kwa klabu hiyo ya soka.

Hiki ni kikao cha mahakama ambapo majaji na mawakili wamevalia majoho meusi na wameketi kwenye viti, mbele yao kuna meza iliyojaa nyaraka na vitabu, huku jengo la mahakama likionekana nyuma.

Huu ni mkusanyiko wa watu katika eneo la kusubiri au ofisi fulani, wengi wakiwa wameketi kwenye viti. Mlinzi anaonekana akitembea upande wa kushoto, huku watu wengine wakiwa wamesimama au wakihudumiwa mbele.

Kikosi cha wanawake waliovalia jezi za samawati kimekusanyika uwanjani, huku viti vya uwanja vikiwa nyuma yao, wachezaji kadha wanaonekana wakiwa wamesimama karibu kana kwamba wanasikiliza maelekezo au wakijadiliana mkakati.

Mashabiki wenye shauku kubwa wakiwa uwanjani, wakishangilia kwa mikono juu, na baadhi yao wakiwa wameshika vuvuzela , wamevalia jezi mbalimbali na furaha yao inaonekana wazi usoni mwao huku wakifurahia mchezo.

Wachezaji watatu wa mpira wa mikono wa kike wanashiriki kikamilifu katika mchezo. Wawili wakiwa wamevalia jezi za samawati na mmoja akiwa amevaa jezi nyeupe na kijani.

Mwanariadha anaonekana akiruka angani katikati ya mashindano ya kuruka mbali au kuruka mara tatu akiwa amevalia jezi nyekundu yenye jina Kipchirchir.

Kundi la watu wenye furaha wengi wao wakiwa wanaume wamekusanyika pamoja, baadhi yao wakiwa wameshika bendera ya Kenya na wengine wakivalia jezi za michezo. Wanaonekana kusherehekea au kufurahia tukio fulani wakitabasamu na kuelekeza vidole mbele.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwania mpira hewani wakati wa mechi huku wachezaji wengine wakiwa wamevalia jezi nyekundu na wapinzani wao wakiwa na jezi za manjano.

Mazingira haya yanaonyesha kituo cha huduma, ambapo wafanyikazi wawili wanahudumia mteja mmoja. Mteja ameketi mbele ya kaunta akiongea na mfanyakazi aliyeketi nyuma ya kompyuta.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevalia jezi za njano na kijani wanasherehekea uwanjani . Nambari kumi na nne , ishirini na mbili na ishirini na nane zinaonekana kwenye jezi za wachezaji.

Huu ni mlango wa kituo cha Huduma kilichopo Nairobi. Watu mbalimbali wanaonekana wakiingia au kutoka, huku wengine wakiwa wamekaa nje ya jengo wakisubiri au kupumzika.

Haya ni mazingira ya ndani ya jengo kubwa labda ofisi ya huduma kwa umma ambapo kuna dawati la habari lenye umbo za pembe sita katikati. Watu wawili wanaonekana kuwa wafanyikazi wameketi kwenye dawati hilo la habari.

Wanawake wawili wamekaa kwenye dawati la mbao wakitumia kompyuta, huku mmoja akiwa na nywele za zambarau na mwingine akiwa amevaa shati jeupe na koti nyeusi. Nyuma yao kuna ubao mweusi na watu wengine.

Kuna kundi la watu, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama na kuketi mbele ya bango lenye maandishi, watu hawa wanaonekana kuwa maafisa au wataalamu wa sheria labda kutoka mahakama maalum au mabaraza ya utatuzi wa migogoro.

Hii ni mazingira ya ndani ya kituo cha huduma, ambapo huduma mbalimbali za serikali hutolewa. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakiwa wamevalia sare na barakoa wakitoa huduma kwa wateja.

Meza hii imejaa rundo la vitambulisho vya kitaifa vilivyo pangwa kwa uangalifu vikiwa vimerundikwa na kuunda milundo mirefu ikionyesha wingi wa kadi hizi muhimu za utambulisho.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanaonekana wakiwa katikati ya mchezo wakiruka juu ya wavu huku nambari kumi na nambari tatu zikionekana wazi kwenye jezi za wachezaji.

Huu ni mkutano wa watu katika chumba cha kusuburi chenye kaunta za huduma vikiwemo kaunta ya tatu na kaunta ya nne. Watu wamekaa kwenye viti vya chuma viliyopangwa safu wakisubiri huduma huku baadhi wakiwa wamesimama karibu na kaunta au wakizungumza na wafanyakazi.